Hiki ni chumba cha kulala cha wanafunzi. Naona kuna vitanda vya double daker . Hiki chumba kinalalwa na wanafunzi wanne, pia kuna meza ya kusoma. Kuna kodi ambayo hulipwa na wanafunzi inayogarimu pesa kidogo kuliko kukodisha nje.

Hapa kuna mwalimu na mwanafunzi, mwalimu anaonekana kumwonyesha mwanafunzi kitu kwenye rununu. Mwalimu ameshika kipakatalishi kwenye mkono mwingine, mwanafunzi anaonekana kutia maanani akimskiza mwalimu.